Mteja akiwa anafuraha akitumia simu yake kufanikisha huduma za benki kwa njia ya mtandao. Akifanya miamala kama kuweka, kutoa au kuhamisha fedha kwa urahisi na usalama. Akionyesha jinsi teknolojia inavyorahisisha maisha na kuongeza ufanisi wa huduma za kifedha.

Eneo lililojaa mabango mengi ya benki mbalimbali, kila moja likitangaza huduma za kifedha kama: mikopo, akaunti za akiba na miamala ya kielektroniki. Ikiwa ni kitovu cha huduma za kibenki kinachovutia wateja kutafuta usalama, na maendeleo ya kifedha.

Wafanyakazi wa benki waliokaa kwenye sehemu za mapokezi, wakihudumia wateja waliosimama kwa utaratibu. Wakishughulikia miamala mbalimbali kama kutoa na kuweka fedha, kufungua akaunti na kutoa ushauri wa kifedha.

Mwanamke amesimama akiwa ameshika kipaza sauti, anazungumza mbele ya umati wa watu, huku nyuma yake kukiwa na bango kubwa la benki linalotangaza huduma za kifedha. Akihamasisha jamii kuhusu fursa za mikopo, akiba na usaidizi wa maendeleo ya kiuchumi kupitia taasisi hiyo.

Mteja aliyesimama katika mashine ya kutoa na kuweka pesa, akidhihirisha huduma zinazopatikana kwa urahisi kupitia miamala hiyo ya kifedha, inayofanyika katika mashine hizi maalumu zilizowekwa maeneo ya uma.

Eneo la benki linaloonekana nje likiwa na magari yaliyopaki kwa mpangilio, ikionyesha shughuli nyingi za kifedha, huku wateja wakiingia na kutoka wakihudumiwa na taasisi hiyo ya fedha kwa mahitaji yao mbalimbali ya kifedha.

Makabati yenye vinywaji vya aina mbalimbali yamepangwa kwa ustadi kwenye maeneo ya baa yakiwemo chupa za vinywaji baridi na vile vikali yanayoonyesha maandalizi kwa ajili ya kuwahudumia wateja katika mazingira ya burudani na mapumziko.

Watu waliokuwa ndani ya eneo la starehe wakiwa wamesimama na wengine wamekaa wakifurahia vinywaji pamoja na muziki, taa za rangi na mapambo ya ukutani yakiongeza mandhari ya starehe kwenye eneo hili la burudani.

Magari mawili yaliyowekwa katika eneo la maonyesho au mauzo. Yakiwa yamepangiliwa kwa mpangilio mzuri, yakionyesha aina na vipengele tofauti vinavyovutia wateja wanaotafuta magari kwa ajili ya matumizi yao binafsi au biashara.

Magari mapya ya rangi tofauti yamepangwa kwa mistari kwenye eneo la wazi la mauzo, huku wauzaji wakisimama karibu tayari kwa kuwahudumia wateja wanaotembelea ili kuchagua gari lililofaa kwa matumizi yao ya kila siku.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililochorwa picha za ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminika, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine maalumu ya mfumo kwa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na mabango yaliyochorwa picha ya ng’ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa mashine maalumu, wa kuweka na kutoa pesa.

Wateja wamekusanyika ndani ya duka la maziwa, wakichagua na kununua bidhaa mbalimbali kama vile; maziwa safi, mtindi na jibini huku wakipata huduma bora katika mazingira safi na yaliyopangwa vizuri ili kuhakikisha ununuzi mzuri na wa kuridhisha.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, na kijani pamoja na njano lililowekwa mabango yenye picha ya ng’ombe na kuandikwa maziwa safi. Likifanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Muuzaji wa maziwa amesimama karibu na jokofu la kuhifadhia, akimiminia kwa makini maziwa safi kwenye glasi. Huku nyuma kukiwa na mabango yenye picha inayotambulisha kuwa hii sehemu ni ya kuuzia maziwa.

Wateja wamesimama dukani wakiangalia bidhaa za maziwa zilizopambwa ndani ya duka hilo, kila mmoja akichagua aina ya maziwa anayopendelea kwa matumizi ya nyumbani au biashara yake.

Wateja wa rika tofautitofauti wamesimama mbele ya duka la maziwa, wengine wakiwa na vyupa au makapu mkononi wanasubiri kuhudumiwa. Huku bango la duka hilo likiwa na picha za ng’ombe na maandishi yanayohamasisha unywaji wa maziwa safi na salama.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, likiwa na mabango yenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayomiminika, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Mteja aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo wa kutoa na kuweka pesa, akiwa na dumu lake analolijaza maziwa tayari kwaajili ya kwenda kujiburudisha.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya blue zenye mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe na kuandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Mteja wa maziwa akiwa mbele ya jokofu la kisasa, anajihudumia kwa kuweka na kwa kutoa pesa, hivyo ikiwa ni rahisi kwa wateja hawa kupata bidhaa hizo, kupitia majokofu haya ya kisasa yanayotumia mfumo wa pesa.

Mteja mmoja wa kiume anatoka nje ya duka la maziwa, akiwa ameridhishwa na huduma, anayeonyesha matumizi ya bidhaa safi za maziwa zinazopatikana kwa urahisi katika maduka maalumu ya maziwa mjini.

Duka la maziwa limepambwa kwa mabango makubwa yenye picha za ng'ombe wakila majani, likiwahamasisha wateja kuhusu asili safi na ubora wa maziwa yanayotolewa toka kwa mifugo. Huku ikitoa bidhaa mbalimbali za maziwa zinazopatikana kwa urahisi na kwa manunuzi.

Jokofu la kisasa lenye mabango yaliyochorwa picha ya maziwa, inamiminika pamoja na ng'ombe. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa mashine ya kutoa na kuweka pesa.

Wateja wamesimama mbele ya duka la maziwa, kila mmoja akiwa na chupa au chombo cha plastiki mkononi, wakisubiri kuhudumiwa na muuzaji aliyendani ya duka, lililopambwa kwa mabango yenye picha za ng'ombe na maziwa safi.

Duka la kisasa la maziwa likiwa na bidhaa mbalimbali pamoja na bidhaa za maziwa, pia na jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu lenye mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Mwanaume aliyesimama mbele ya mashine ya maziwa, inayouza kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa, hivyo kumrahisishia mteja, kujihudumia kupata huduma hiyo ya maziwa, kwani hakuna huitaji wa muuzaji.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe akiwa amesimama ndani ya duka la maziwa mbele ya jokofu la kisasa, linalotumia mfumo wa kuweka ama kutoa pesa kwa ajili ya kuuza maziwa na hivyo kumpa faida mteja kujihudumia mwenyewe.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya kijani na bluu, wenye mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe pamoja na mtoto na kuandikwa "maziwa safi", linalofanya kazi ya kuhifadhi bidhaa za maziwa na kuvipa baridi.

Duka la kisasa lenye bidhaa za maziwa likiwa na mabango yenye muonekano wa rangi ya bluu lililochorwa picha za ng'ombe. Watu hupita katika duka hilo na kuchagua bidhaa hizo zinazoonekana kwa urahisi katika jokofu hilo.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa picha ya mtoto anakunywa maziwa na kuandikwa maziwa safi. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine maalumu, inayotoa na kuweka pesa.

Mteja aliyesimama mbele ya jokofu la kisasa la maziwa linalotumia mashine ya mfumo maalumu wa kujihudumia mwenyewe kwa kuweka na kutoa pesa, akiwa anapata huduma hiyo ya kuweka pesa ili apate maziwa na kujiburudisha.

Jokofu la kisasa ,lenye muonekano wa rangi ya bluu likiwa na picha ya maziwa yanayomiminika kwenye glasi pamoja na ng’ombe lililoandikwa “maziwa safi “ linafanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la maziwa lililopambwa kwa maneno, pamoja na rangi za kuvutia, ikionekana uhitaji mkubwa wa bidhaa za maziwa safi katika mazingira ya biashara ya kila siku, hivyo watu wamejaa na kuzunguka wakiwa na vifaa kwa ajili ya kusubiri huduma hizo.

Duka limepambwa kwa mabango yenye picha za ng’ombe, likihamasisha wateja kuhusu asili ya maziwa safi yanayotolewa kutoka kwa mifugo na kuonyesha ubora wa bidhaa zinazopatikana ndani ya duka hilo hivyo kuwakaribisha wateja na kuwavutia.

Samani za kisasa zilizopangwa vizuri ndani ya nyumba, zikiwemo meza ya chakula yenye mvuto wa kifahari, na kabati lenye rangi laini na milango ya kuvutia, vikitengeneza mandhari ya heshima na starehe kwa familia inayo dhamini mpangilio na ubora wa vifaa vya nyumbani.

Kitanda cha mbao kilichojengwa kwa mbao imara imewekwa katika eneo la wazi, kikionesha muundo rahisi lakini wenye nguvu na ustahimilivu inayofaa kwa matumizi ya ndani na nje ya nyumba.

Makochi ya sofa yamepangwa kwa uangalifu ndani ya duka maalumu la samani, yakionyesha muundo mzuri, rangi za kuvutia na ubora wa hali ya juu, yakitoa chaguo bora kwa wateja wanaotafuta vifaa vya kupendeza na vya starehe kwa ajili ya nyumba au ofisi zao.

Duka la kisasa la samani za ndani lililojaa bidhaa za kuvutia kama vile makochi ya kisasa, meza za kulia, kabati za kupangia vyombo na vitanda vya mbao vilivyopambwa vizuri ikiwa vimepangwa kwa mtindo wa kuvutia unaovutia wateja.

Viti vya mbao vimepangwa kwa makini katika duka la samani, vikionyesha muundo thabiti na rangi za asili na bora wa hali ya juu vinavyowavutia wateja wanaotafuta vifaa vya kisasa vya nyumbani au maofisini.

Makochi ya sofa yamepangwa kwa uangalifu nje ya duka maalumu la samani yakionyesha muundo mzuri, rangi za kuvutia na ubora wa hali ya juu. Yakitoa chaguo bora kwa wateja wanaotafuta vifaa vya kupendeza na vya starehe kwa ajili ya nyumba na ofisi zao.

Makochi ya kisasa yamepangwa kwa ustadi ndani ya chumba cha mauzo, yakionyesha muundo na rangi zinazovutia na kutoa nafasi ya starehe kwa wateja wanaotafuta samani bora za kupambazika nyumba au ofisini.

Mafundi seremala waliopo katika karakana, wakishika vifaa mbalimbali vya kukatia na kutengeneza mbao, kwa ajili ya kuunganisha na kutengeneza samani zilizomalizika. Mafundi hao wanafanya kazi hiyo kwa kujiamini pamoja na mapenzi yote, ili kutoa bidhaa zilizo bora kwa wateja

Meza ya ubunifu iliyotengenezwa kwa mbao imara kwenye eneo la nje, ikiwa na umbo la kisasa lenye pembe zilizopikwa na rangi angavu, ikiashiria mchanganyiko wa ubunifu wa kisasa na matumizi ya malighafi za asili.

Makochi ya kuvutia yenye mvuto wa kisasa, yaliyopangwa kwa ustadi pamoja na mapambo ya ukutani, kama vile: vioo, sanamu na maua ya plastiki. Yakionyesha mandhari ya kifahari na ladha ya kisasa ndani ya nyumba ya kifahari, ikiwa ni sehemu au faida zinazotokana na wauzaji wa samani.

Watu mbalimbali wamekaa na wengine wamesimama, katika eneo la hoteli. Meza za kisasa zikiwa zimeandaliwa kwa unadhifu, na juu yake kuna glasi zilizopangwa zikiwa tupu. Hali inayoashiria maandalizi ya huduma au mapokezi ya wageni.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli, lina mandhari ya kupendeza. Likiwa ni sehemu ya kukaribisha wageni kwa heshima, pia na kuwaonyesha mwongozo wa hoteli hiyo, likitoa huduma bora zinazohakikisha usaidizi wa haraka na kuridhisha.

Sehemu ya chumba kikubwa cha kuvutia kikiwa na taa angavu, pamoja na samani za kisasa zilizopo mahali hapo. Ikiwa ni sehemu ya mapokezi, inayoleta taswira nzuri kwa mteja wa hoteli hiyo akiwa anafika ili kupokelewa katika hali ya unyenyekevu na ukarimu.

Mwanaume aliyevaa mavazi nazifu aliye simama mbele ya sehemu ya mapokezi katika hoteli akihudumiwa na muhudumu wa kike aliye vaa sare za hoteli hio husika kwa ukarimu na kwa busara hivyo kumfanya mteja huyo kujiskia yupo sehemu salama.

Wateja watatu waliosimama mbele ya sehemu ya mapokezi, ndani ya hoteli yenye mandhari nzuri ya kuvutia, wakisubiri huduma ya kukaribishwa katika hoteli hiyo, hali inayoonyesha ukarimu na huruma katika huduma bora kwa wageni wanaowasili maeneo hayo.

Wauzaji mbalimbali walioketi sokoni kila mmoja kwenye nafasi yake, wakiwa wamezungukwa na nyanya nyingi zilizopangwa kwenye ndoo, vikapu na magunia, wakihudumia wateja kwa bashasha huku wakitangaza ubora wa bidhaa zao, katika mazingira yenye pilikapilika nyingi.

Wateja na wauzaji wamekusanyika sokoni katika mandhari ya pirikapirika, huku wakiendelea kubadilishana bidhaa, bei na maelezo. Wakichangia shughuli za kiuchumi za kila siku katika mazingira yenye sauti za wateja wakitangaza, na wanunuzi wakitafuta bidhaa bora kwa matumizi yao.

Mwanamke katika soko la wazi akiwa amesimama pembeni ya meza zilizojaa matunda kama vile: machungwa, matikiti maji pamoja na ndizi. Akiwa katika shughuli ya kuuza, anawauzia wateja wanaopita na kuchagua vitu hivyo vinavyoonekana kwa urahisi.

Soko la wazi limejaa mihogo mingi iliyowekwa kwenye vyombo mbalimbali, pamoja na bidhaa nyingine kama matunda, mboga na vyakula. Huku wauzaji wakiwa wamepanga bidhaa zao kwa utaratibu ili kuwavutia wanunuzi.

Katika soko la wazi wanawake na wanaume wamepanga matunda na mbogamboga kwenye vichanja na mikeka rangi tofauti tofauti za mazao, zikiangaza chini ya mwanga wa jua huku wateja wakichagua kwa makini wanachotaka kununua katika maeneo hayo ya sokoni.

Muuzaji mmoja aliyesimama sokoni akiwa karibu na kikapu kikubwa pamoja na meza zilizojaa nyanya nyekundu. Huku wateja wakipita mbele yake, wakitazama bidhaa hali inayoonesha shughuli za kila siku za biashara ya mazao ya chakula.

Rafu zizojaa mikanda ya ngozi pamoja na viatu vya aina mbalimbali, vilivowekwa wazi kwa ajili ya wateja kuchagu kwa makini bidhaa hizo anazozitaka, katika eneo la wazi la soko lenye shughuli nyinginyingi.

Mwanamke ameketi sokoni akiwa amezungukwa na nyanya nyingi, zilizoandaliwa kwa uangalifu kwenye vyombo mbalimbali. Katika shughuli za kuuza na kununua bidhaa hizi, anaonyesha maisha ya kila siku ya wafanyabiashara na wanunuzi katika mazingira yenye pilikapilika na kelele za soko.

Wanawake na wanaume wamekusanyika sokoni wakiwa katika shughuli za kununua na kuuza bidhaa mbalimbali, wakichangia shughuli za kila siku za kiuchumi. Huku mazingira yakijaa sauti za mazungumzo, matangazo ya wauzaji na shughuli za biashara zikiendelea kwa shauku.

Soko la wazi limejaa watu mbalimbali wakinunua na kuuza bidhaa kama: matunda, mboga, nguo na vyombo; huku wauzaji wakiwa wamepanga bidhaa zao kwenye: meza, magunia pamoja na masinia.

Duka la mawakala limezungukwa na wateja wengi wanaosubiri huduma za kifedha kwa njia ya simu, wakifanya miamala mbali mbali kama kuweka, kutoa au kubadilisha fedha kwa urahisi na usalama, hatua inayorahisisha maisha ya kila siku na kuongeza ufanisi wa huduma za kifedha katika jamii.

Simu ya mkononi imeshikiliwa kwa umakini na mtumiaji, ikitumika kama chombo muhimu cha kutuma na kupokea pesa, kulipa bili na kufanya miamala mbalimbali ya kifedha kwa njia ya haraka na salama, hivyo kusaidia katika shughuli za kibiashara.

Kiganja cha mtu kimeshika simu kwa uthabiti kikionesha utayari wa kufanya miamala ya kifedha kwa njia ya kidigitali, kupitia huduma za kifedha kwa simu ambazo zimeleta urahisi mkubwa kwa jamii husika.

Mwanamke na mwanaume, wamesimama ndani ya nyumba ya kisasa yenye muundo mzuri na vyumba vyenye mwanga wa kutosha. Wakifurahia mandhari ya makazi mazuri yenye usalama, starehe na vifaa vya kisasa vinavyokidhi mahitaji ya familia za wakati huo.

Makoti ya suti pamoja na nguo mbalimbali zilizopangwa ndani kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na meza ndani ya maduka ya kisasa ya ununuzi zikivutia wateja kwa rangi zao, pia zinakidhi mahitaji ya mitindo ya kila siku.

Mashati yaliyowekwa kwa ustadi kwenye rafu ndani ya maduka makubwa, ikiwa ni sehemu ya mavazi yanapatikana kwa wateja yakitoa chaguo ya mitindo tofauti inayokidhi mahitaji ya wanunuzi.

Makoti ya suti ya kuvutia yaliyopangwa kwenye rafu maalumu, ndani ya maduka makubwa ya kisasa, ikionyesha urahisi wa kumsaidia mteja anayepita kwa ajili ya manunuzi, ya nguo hizo kiofisi au kwa ajili ya matukio mbalimbali.

Mabegi mbalimbali yaliyowekwa kwa ustadi wenye rafu ndani ya duka kubwa, yakionyesha aina na rangi tofauti zinazovutiwa wateja, wakitafuta bidhaa zinazokidhi mahitaji yao na kila siku au za hafla maalum katika mazingira ya ununuzi yenye mvuto wa urahisi.

Nguzo zimewekwa kwenye mpangilio mzuri kwenye makabati ndani ya duka kubwa. Zikionesha mitindo mbalimbali na rangi tofauti zinazovutia wateja, huku zikiwa sehemu ya bidhaa zinazopatikana kwa urahisi na wanunuzi wanaotafuta mavazi kwa matumizi ya kila siku au hafla maalumu.

Rafu ndefu zilizopangwa safu kwa safu, ndani ya duka kubwa la kisasa, lililojaa bidhaa mbalimbali kama mafuta ya kupikia, vinywaji baridi, na vyakula vya hifadhi, yakitoa huduma ya uhifadhi bora, na kurekebisha ununuzi kwa wateja.

Matikiti na mboga mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu ndani ya soko kubwa la kisasa. Zikitoa rangi na ladha tofauti kwa wateja, huku mazingira yakiwa safi na yenye mpangilio mzuri wa bidhaa kwa ununuzi rahisi na wa haraka.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na dawa za meno, bidhaa za chakula na vitu vingine vya kila siku. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri na usafi wa hali ya juu ili kurahisisha ununuzi kwa wateja.